Wafuasi ni watu muhimu ambao wanapenda timu zao. Hapa ni wafuasi wa timu maarufu sana katika nchi huu wa Kenya, timu ya Gor Mahia.

Katika ofisi kuu ya majaji hapa Kenya, tunaona Professor Martha Koome, ambaye ni mkuu na msomi. Yeye ndiye kiongozi wa majaji nchini humu Kenya. Kila mmoja wetu anafaa ahimize watoto kuwa na elimu kama ya huyu mama anayeheshimiwa hapa Kenya.

Mkurugenzi au rais wetu mtukufu, rais William Samoei Ruto, anasalimia umati. Rais huyu anapendwa na watu wengi katika nchi yetu ya Kenya. Ingawa wengine hawampendi kulingana na uongo wake, sisi kama wakenya, tunampenda zaidi kutokana na kazi zake hodari.

Hizi ni cheti au vyeti vya kuelekea au kuenda ng'ambo. Ikiwa unataka kuenda nchi zingine, unaweza chukua cheti chako cha kuelekea huko, yangu nilichukua mwaka jana na imenisaidia sana.

Tunaona watu ambao wamefaa nguo ya tusker, Hawa ni wanywaji wakuu, ambao wanasherekea siku ya kukunywa kinywaji cha tusker wote wamefuraia na wengine wamo na vitu vingine au dawa za kulevya mdomoni.

Unapata wapendwa wanaosherehekea wachezaji. Kuna huyu ambaye anaangalia wengine ni kama amekasirika kutokana na yeye kushindwa, au timu yake kushindwa. Sisi kama wakenya tunafaa tujishike kwa pamoja, kuhakikisha usalama wa kila mmoja wetu, katika kila hali.

Katika jijini Nairobi, kituo cha kupata au kupea wananchi huduma bora. Tunaona wanawake watatu ambao wamepanga laini ili wapewe huduma tofauti tofauti. Moja amebeba mkoba na amevaa jaketi ya kumsaidia katika hali ya baridi.

Rais mpendwa William Samoei Ruto, pamoja na wakuu wa majaji nchini Kenya, Martha Koome, wanatabasamu na kucheka. Rais anaangalia saa ambaye amevaa kwenye mkono wake, kuashiria kuwa kuna jambo ambalo...

Katika mwaka wa elfu mbili kumi na saba, rais mtukufu wa Jamhuri ya Kenya, Rais Uhuru Kenyatta alipata ushindi wa kuwa rais wa Kenya. Hapa amebeba Bibilia huku akiapishwa katika kiti chake cha enzi cha kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, alipendwa sana.

Wasichana hawa ni wasichana hodari sana katika mchezo huu . Tunaona mpira na mikono ambayo imepeperushwa juu ikitarajia mipira. Kuna mchoro tofauti inayoonyesha sita, mbili na hata kumi na mitano.

Kuna wale ambao hufa na kuacha mali mingi duniani, unapotaka kurithi mali kama hayo lazima uende katika kituo cha kupata huduma kwa wananchi, ili upate cheti cha kifo kinachoonyesha kuwa wewe ndiye mrithi halisi wa mali yenyewe.

Watu watatu hawa wana shughuli mbalimbali, ingawa mmoja siwezi mtambua kichwa vizuri. Mmoja amebeba kalamu kwenye mkono huku akiandika kitu. Ni kama anaandika kuhusiana na kandarasi ya kujenga kampuni aliyofanyia kazi.

Katika kituo cha kupea wananchi huduma bora, tunapata wateja na hata wahudumiwa. Kuna viti vingi ambavyo vinapaswa kuwa kama mali hapa. Hapa tunaona maandishi tofauti tofauti, kikuwa malipo ya mdogomdogo na hata afisa wa polisi.

Hawa ni wachezaji na wapendwa wao. Kuna maandishi yanaonyesha kuwa wameshida matimu mengine, sasa wanahitaji timu ya Mancity, hii inaonyesha uhodari katika utendakazi wao, au mchezo wanaoufanya wa kandanda. Tunafaa tuwaheshimu wachezaji wetu katika nchi yetu ya Kenya.

Kituo cha kuwapa wananchi huduma bora. Tunapata mwanamke na mwanaume. Mwanamke huyu anamshughulikia mzee ambaye amekuja kama mteja. Ni kama amekuja kuchukua kitambulisho au cheti cha kusafiri.

Unapotaka kujua kitu, lazima ufunzwe. Hapa tunaona mama mmoja ambaye anakaa ni mteja. Amekuja kuangalia ni nini kinaendelea. Katika kiti, tunaona mama ameketi chini anaangalia kompyuta. Baba huyu anamwonyesha kitu katika kompyuta yenyewe.

Katika kituo cha kutolea au kuwapa wananchi huduma bora. Tunapata mama ambaye yumo kwenye kompyuta na wengine pia wamo kwenye kompyuta. Wanashughulikia wateja. Wateja wenyewe wanasubira ya hali ya juu, wanasubiria huku wakingonja washughulikiwe vilivyo.

Hapa kila mtu amevaa nguo nyeusi, inakaa ni kikao au mkutano wa korti. Korti ya Kenya, watu huwa wamenyoa na kuvaa miwani kuonyesha uwezo wao au jinsi wamesoma.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda. Wako katika harakati ya kuanza mchezo. Kabla ya hapo, wanafanya zoezi kidogo ili kuhakikisha kuwa wako sawa. Katika nguo au mavazi yao, wana maandishi yanayowatambua.

Wachezaji wamo katika uwanja. Wako katika harakati ya kupata ushindi. Wapendwa wao wamo kando ya barabara, hawamo kando ya uwanja huku wakisheherekea wachezaji. Sisi kama wakenya tunafaa tuhimize wale walio na talanta kuingia au kuendeleza shughuli zao za mchezo.

Hapa ni huduma au kituo cha kupea wanainchi huduma ipasavyo. Wafanye kazi wote wamepika picha huku wakiwa pamoja. Maandisha haya yanaonyesha mahali pakuingilia katika jumba hili. Wafanyi kazi wanavaa kuhakikisha..

Karatasi yenyewe inaonyesha pesa elfu tano na hamsini ambayo imelipwa na Evans Kipchirchir, ambaye anataka usaidizi fulani. Hii hutumika katika vituo vya kupea wananchi huduma bora.

Hawa ni wafanyikazi. Wote wamevaa kofia isipokuwa wanawake, wamevaa nguo nyekundu na maandishi yanayoonyesha kuwa wametoka katika jiji la Nairobi. Na ni kama wamependana sana kulingana na mazungumzo yao.

Kuna watu wawili ambao wamejitolea mhanga kusaidia wanakijiji. Wanakijiji wanajiandikisha, pengine wanataka wapewe neti za kulalia ili wasipate magonjwa kama za malaria.

Kuna maandishi yanayoonyesha kuwa hapa ndio watu wanapopata maeneno ya kwanza au ujumbe wa kwanza kabla ya kuingia katika shughuli yenyewe. Kuna huyo mama ambaye amevaa barakoa anayejikinga kulingana au kutokana na magonjwa ambayo wanapata watu wengi siku hizi.

Katika kituo cha kupea wananchi huduma bora, tunapata watu wanne mmoja ambaye nguo yake haionekani kwa urahisi. Mmoja anayehudumia afisa wa polisi anacheka ni kama amefurahia.

Huyu ni Professa Martha Koome, anapea mwingine cheti cha kuhitimu katika kazi fulani. Sisi kama wa Kenya tunapaswa kujua kuwa Martha Koome ndiye mkuu wa majaji wa hapa nchini Kenya, na tunafaa tumpee heshima ya hali ya juu zaidi.

Kabla ya kuanza mpira, wachezaji hawa wa mpira wa kandanda, wamekusanyika katika uwanja. Wanafanya maombi huku wapendwa wao au wafuasi wao wakichungulia.

Kuna maji ya mtaro, maji ya mtaro ni machafu sana, kuna mashimo ambayo si vizuri kwa watoto kwa kuwa mtoto ambaye hajui chochote anaeza jichumbuiza humu ndani na apoteze maisha yake.

Ninayemjua hapa, ni mwenye kiti wa chama cha siasa cha ODM, ambaye anaitwa mzee Raila Amolo Odinga. Ana kipawa zaidi na amepigania haki ya wakenya kuanzia mwanzo, na bado anaendelea kupigania haki ya wananchi wa Kenya.

Hapa ni kituo cha kupea wananchi huduma bora, wateja wana utulivu zaidi wanangoja wahudumiwe jinsi sheria inavyosema. Huyu muhudumu ako na furaha sana kulingana na wateja ambao wamekuja kumtembelea siku ya leo. Ana kompyuta mbele yake ya kumsaidia katika shughuli zake.

Katika ofisi ya kuchukua cheti cha kuelekea ama kuenda ng'ambo kuna afisa wa polisi na wakurugenzi wakuu, ambao wamekuja kufanya vitu ambavyo wanafaa wafanye katika ofisi kama hii, kuna mtu ambaye amebeba bahasha inakaa ako na shughuli na wakurugenzi hawa.

Katika hali hii ya kutupa takataka ovyoovyo, tutapata wagonjwa wengi sana hospitali. Sisi kama wakenya au wananchi wakenya, tunafaa kuhakikisha kuwa takataka zote zinatupwa mahali ipasavyo ili kuhakikisha kuwa tuko na usalama wa kutosha wa mwili na hata uchumi wetu utaboreshwa ikiwa watu wachache tu ndio watakuwa wagonjwa.

Hawa ni watu kadha ambao wameketi chini ili kusherehekea mchezo wa mipira. Mchezo wa mpira umeleta uzuri katika nchi yetu ya Kenya, wanasherehekea mpira huku wakibeba bendera letu la nchi ya Kenya.

Hapa ni kituo cha kupea wananchi huduma. Tunaona wanawake wawili ambao wameketi katika viti vyao. Kila mmoja wao yumo katika kompyuta, akingoja wateja ili awashughulikie.

Hili ni cheti cha kusafiri. Lina ujumbe linaohusu anayemiliki cheti. Kwa mfano cheti chenyewe kina maandishi yanaonyesha umri wa mtu na mahali mtu anatoka.

Hawa ni wapendwa katika timu ya Bandari wanasherekia wachezaji wa timu yao. Wamepepa pendera ya timu enyewe huku wakipepa mkono na kutabasamu. Wanafurahia inaonekana watapata ushindi katika siku hii ya leo.

Hakuna wapendwa ambao huwa na furaha kuliko wapendwa wa timu ya Gor Maria. Timu hii ina ujuzi katika utendakazi wake. Na kila mmoja wa wapendwa hufurahia sana wanapoenda uwanjani kucheza.

Hapa tunaona vijana barobaro ambao wamejitolea kufa kwa nchi yao. Wako katika kampuni ya zoezi. Wanafundishwa jinsi ya kufanya kazi yao kama wanajeshi wa nchi yetu ya Kenya. Tunapaswa kuwaombea kwa kuwa wao husaidia nchi sana.

William Samoei Ruto, ambaye ni rais mtukufu wa Jamhuri ya Kenya, ameibeba Bibilia, huku kando yake kuna bibi yake, ambaye anampenda sana, sisi kama wakenya tunampenda rais huyu ambaye amevaa tai na koti nyeusi, anahudumiwa wananchi ipasavyo.

Huyu ni rais William Ruto pamoja na profesa Martha Koome ambaye ni mkuu katika idara ya sheria na koti hapa nchini Kenya. Huyu mama ndiye mkuu wa majaji katika nchi ya Kenya. Mzee William Ruto anapendwa na watu wengi kulingana na kazi anayofanya ila wachache tu ndiye hawamtaki.

Huu ni mkebe au ndoo ya kuekea uchafu. Ukiwa una uchafu ama unaishi ghorofani utafagia nyumba na uweke uchafu humu ndani. Ikiwa imejaa utashuka chini na uweke katika mkebe mkubwa na kuwekea vitu au uchafu.

Huyu ni rais mpendwa wa Jamhuri wa Kenya ambaye alikuwa rais mara mbili katika mwezi wa elfu mbili kumi na tatu na elfu mbili kumi na saba, anayeitwa Mzee Uhuru Kenyatta. Kando yake kuna jaji fulani wa nchi humu.

Katika kituo cha kupea wananchi huduma ya kipekee tunaona mchoro ambao wahudumu wanashughulikia wateja, kuna maandishi kama tatu kuonyesha kuwa mteja anapoitwa anafaa aende mbele ya mhudumu ofisi namba tatu.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda. Huyu ambaye amevaa nguo nyekundu, anaonekana ndiye bingwa katika mchezo huu. Amezingirwa na watu wanne ambao ni kama wameshindwa kuchukua mpira kutoka kwake.

Katika kituo cha kupea wanainchi huduma. Tunaona watu wengi ambao wanamtazama mama kwa hasira sana ni kama amefanya kitu ambacho kimeshangaza wengi katika kituo hiki. Sisi kama wafanyikasi tunafaa kuhakikisha kuwa tunafanya vilivyo na kufanya vitu vinavyo itajika na kampuni havi tu vituo tunavyofanyia kasi

Katika kampuni ya kupata huduma bora, wakenya huwa wanaenda kupata vitu mbalimbali kama cheti. Hapa tunapata mteja na mhudumu, mteja anasubira akingoja ahudumiwe kulingana na mahitaji yake.

Ninayemjua hapa ni mkuu wa chama cha ODM, ambaye anaitwa mkurugenzi Raila Amolo Odinga.

Hapa ni jijini Nairobi. Kuna wale ambao wanasafirisha barua kutumia posta. Wamevaa mavazi ya kujikinga kutokana na ajali ya barabara . Wako na pikipiki. Kuna pikipiki ambayo imo hapa haiendi imeandikwa posta. Posta ni jinsi ya kutuma mzigo mbalimbali au barua mbalimbali.

Hawa ni wakurugenzi wakuu na njoo hapa ni profesa Martha Koome ambaye ni msomi sana. Yeye ndiye mkuu wa majaji wa humu nchini Kenya. Tunafaa kujua kuwa elimu ni kitu muhimu ambayo kila mtu anafaa akuwe nayo.

Hapa ni kituo cha kupea wananchi huduma bora. Kuna muhudumu na wahudumiwa. Huyu baba ambaye amevaa barakoa na kushika simu mkononi anangoja kuhudumiwa. Ni kama ameenda kuchukua kitambulisho au cheti fulani cha kusafiri.

Katika kituo cha kupatia wananchi huduma bora, tunaona kompyuta tatu, moja ni kompyuta ambayo inaweza tumika au kubebwa mahali popote pale, sisi kama wafanyikazi tunafaa tufuate utendakazi wa teknolojia kwa kisasa ili kuhakikisha usalama na vifaa vyetu.

Kompyuta ni kitu muhimu katika maisha ya kisasa. Unapohitaji kuweka rekodi ya wagonjwa, basi unahitajika kutumia kompyuta. Kuhakikisha usalama wako, unafaa ujue neno siri yako, na usipee mtu yeyote neno siri hilo.

Mwanamke huyu amevaa pete kuashiria kuwa ameolewa ama alifanya harusi na bwanake yumo ofisini mwake nikama yeye ni jaji mkuu humu nchini Kenya. Amevaa stadi na ni mrembo sana. Ana saa ya bei ghali ambayo lazima uwe na pesa ili uwe umenunua.

Tunaona bendera ya jamhuri ya Kenya. Sisi wote tumejua uwanja wa ndege, kuna mmoja amevaa nguo kutoka katika uwanja wa ndege wa Kenya, huko Nairobi. Tuna watu ambao wamevaa kofia, kofia inaonyesha furaha.

Tunapata William Samoe Ruto ambaye ni koingozi shupavu na rais wa Jamuhuri ya Kenya amebeba bibilia katika siku yake ya kuapishwa anahakikishia wakenya kuwa atafanya juu chini ili kuakikisha kuwa uchumi ya inchi umeboreshwa, kando yake Kuna Rachel Ruto ambaye amependa bwabake na alisema kuwa atasaidia katika Kila hali.

Anayecheka katika upande wa kulia ni aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Rais huyu alipendwa na watu wengi. Kwa wakati wake naibu wake alikuwa William Samoei Ruto ambaye kwa wakati huu ndiye rais wa Kenya.

Hawa ni watu ambao wako na kipawa cha kukimbia. Tunaona wako katika laini yao, kila mmoja akiwania ushindi. Mmoja ndiye atakayekuwa nambari ya kwanza. Katika ushindi wowote au katika mchezo wowote lazima kuwe na mshindani na mshindwa.

Wanawake hawa ni wapendwa wa timu ya Gor Mahia. Timu ya Gor Mahia ni ile ambayo inajulikana kuchukua tuzo tofauti tofauti kutokana na ushindi ambao wamekuwa nao tangu waanze kucheza mchezo wa kandanda humu nchini na hata ng'ambo.

Hapa ni kituo cha kupea wanainci huduma bora, huduma za kiserikali .Kila moja yumo kwenye kiti wameketi chini uku wakingoja kuitwa na wahudumiwa. Hawa wahudumiwa ndio wanangoja wahudumiwe, ukiitwa unaelekea Kwa mhudumu anakusaidia.

Kuna takataka ambazo zimetupwa. Si vizuri kutupa takataka ovyo ovyo hivi tunavyoona katika picha hii. Hakuna mabaya ambayo yanaweza kutufanyikia ikiwa tunatupa takataka jinsi inavyofaa.

Katika kituo cha kupea wananchi huduma bora, tunapata maandishi ambayo yameandikwa katika lugha ya kiswahili na kiingereza. Ya kiswahili ni hali ya kuendeleza huduma bora na katika kiingereza ni hali ya kubadilisha jinsi ya kupea wananchi huduma.

Tunapata mkurugenzi au rais wetu, William Samoei Ruto anawasalimia wakili kwa mkono, wanacheka au wanatabasamu kutokana na furaha waliyonayo kulingana na kazi au kandarasi ambayo wanayo.

Wananchi wote walijitokeza kuchukua huduma namba, namba ambayo hutumika na wananchi kupata shughuli mbalimbali za kisiasa au za kiserikali humu nchini Kenya.

Tunaona mhudumu ambaye anatazama kompyuta yake kuangalia kama rekodi za wateja ambao anataka kuwahudumia zimo katika kompyuta yenyewe. Kando yake, tunaona kompyuta ya mhudumu ambaye inakaa hayuko karibu. Hapa tunajifunza kuwa na subira katika kila jambo.

Katika uwanja huu kubwa, tunaona umati wa watu. Watu hawa ni kama wamekuja kusherehekea michezo wa mpira wa kandanda. Sisi kama wanakenya, tunafaa tuwashughulikie au tuwapongeze wachezaji wetu wanaoenda nchi za ng'ambo kutuletea zawadi na tuzo mbalimbali humu nchi.

Hawa watu wanne wamo katika harakati ya kutia sahihi kulinda kandarasi kusaidia katika ujenzi wa taifa. Mmoja ambaye anaonekana kuwa ni mfanyakazi katika kituo cha kupea wananchi huduma amesimama. Wengine wote ni wanaume na mmoja ni mwanamke.

Hapa tunapata mzee rais Uhuru Kenyatta ambaye ni mzaliwa wa Kenya, babake ni Kenyatta ambaye pia alikuwa rais wa Kenya, ana mlinzi wake ambaye anahakikisha kuwa ana usalama wa kutosha, mwenzake aliye kando yake anacheka, anatabasamu kutokana na furaha ama kazi inaendelea.

Kijana huyu ambaye yumo upande wa kulia anapokea tuzo kutoka kwa mzee ambaye amevaa koti. Ni kama amepata ushindi kutoka timu ya Ulinzi Stars.

Hawa ni wana timu ya bandari, wanapendana sana kutokana na kutabasamu kwao, ni kama wana furaha na buraha, wanasherekea mmoja wao ambao ni kama amefunga bao, wao wamepata ushindi katika mchezo huu wa leo inavyoonekana.

Hawa ni wapendwa wa timu ya Gor Mahia. Timu ya Gor Mahia imekuwa timu kubwa katika nchi yetu ya Kenya. Sisi kama wapendwa wa timu ya Gor Mahia, huwa tunasherehekea ikiwa timu yenyewe imeshinda timu zingine nchini humu au hata nchi za nje.

Mchoro huu ulitumika katika kutafuta kura na Raila Amolo Odinga pamoja na Kalonzo mwaka wa elfu mbili kumi na saba, ingawa hawakuweza kuwa raisi na katibu wa nchi yetu ya Kenya.

Katika kituo cha kupea wananchi huduma bora, hapa ni mahali pa kupata cheti cha usafiri. Lazima uende katika ofisi hii, ili utengenezewe cheti kama hiyo.

Timu za mpira wa kandanda zimekuwa mingi nchini Kenya na hata nchi za ng'ambo. Tunaona watu ambao wamebeba nguo ambayo imeandikwa Gor Mahia ambayo ni timu maarufu katika nchi humu.

Kuna Wiliam Samoei Ruto ambaye ni raisi wa Jamuhuri ya Kenya na Raila Amollo Odinga ambaye ni mwenyekiti wa chama cha ODM hapa nchini Kenya. Ni picha ya kwanza kuonyesha raisi wetu akiwa amevaa nguo ya juu tofauti.

Napata mawakili au majaji katika nchi yetu ya Kenya. Wamesimama mbele ya rais Mzee Uhuru Kenyatta, huku wakimtazama kwa jicho la huruma. Sijui kinachoendelea lakini ni kama wanataka kutia sahihi katika kandarasi fulani.

Kuna watu wengi sana ambao wanatazama kipindi cha mpira au sherehe au kitu chochote kinachoendelea pale. Watatu ambao wameketi mbele ni wazee ambao wanatabasamu sana. Wanafuraha kulingana na wanachoona ikiendelea.

Huduma bora ni muhimu kwa kila binadamu, hapa ni kituo cha kutolea huduma kwa wananchi. Unapotaka shughuli tofauti kama za cheti za kusafiri, unaenda katika vituo kama hivi na unapata unachotaka. Naona wengine au wateja wamesimama huku wakingoja kushughulikiwa na wale wanashughulikia watu.

Huyu ni Martha Koome amesimama huku amebeba Biblia katika siku yake ya kuapishwa. Alibeba Biblia kuhakikishia wateja wake kuwa atawahudumia ipasavyo. Tunampenda sana huyu kwa sababu ni mkuu wa majaji wote hapa Kenya.

Kuna wakurugenzi mbalimbali ambao wameenda katika vituo au kituo cha kutoa huduma kwa wananchi, wanashughulikia shughuli mbalimbali, wanaangalia jinsi mambo yanavyoendelea katika kituo hicho.

Profesa Martha Koome ndiye mkuu wa majaji nchini Kenya. Anaheshimiwa na majaji wenyewe na hata rais wetu, mtukufu rais William Samoei Ruto.

Katika kituo cha kutoa huduma kwa wanachi unapata maandishi yanayoonyesha jinsi ya kupata cheti cha polisi. Cheti hicho huonyesha kuwa hujawai kuwa na makosa au hujawai kuwa na kosa lolote inalokuelekeza katika korti la Kenya.

Katika kituo hiki tunapata mteja ambaye ndiye ameingia katika ofisi. Amepata mama ambaye anatabasamu kutokana na ujuzi wake wa kazi ya kuwakaribisha wateja.

Katika kituo cha kuwapea wananchi huduma. Tunaona wateja wanangoja kushughulikiwa ipasavyo. Hapa Kuna afisa wa polisi ambaye anawahakikishia usalama. Afisa mwenyewe amebeba bunduki kuhakikisha kuwa anayeleta vurugu amepelekwa na kutiwa mbaroni.

Hawa ni wachezaji wa mipira ya kikapu. Kila mmoja wao yumo katika kazi ya kupata ushindi. Tunafaa tuwaheshimu wachezaji kwa kuwa wao hutusaidia kwa kutuletea tuzo au zawadi hapa nchini Kenya.

Katika kituo cha kutolea huduma kwa wakenya, kuna watu sita pamoja na mtoto ambaye amebebwa na mama yake. Mama huyo anaonyeshewa barua fulani, kulinga na jambo ambalo alienda kushughulikia katika kituo hicho.

Kuna watu wengi ambao wamevaa jezi, wengine wa timu ya Manchester United. Hawa wote wana furaha, wanasherehekea timu yao, wengine wanasherehekea, wengine wanachukua video, huku wakitabasamu na kucheka sana.

Katika kituo cha kupea wananchi huduma bora, tunapata kila mteja na mhudumu wake. Kuna mfanyikazi mmoja ambaye amesimama kuangalia kinachoendelea . Ni kama hiki ni kipindi cha korona ambacho kila mmoja alipaswa kuvaa barakoa.

Hawa wanaweza kuwa watalii ambao wamekuja katika nchi yetu ya Kenya kusherekea au kuangalia jinsi vitu vinavyoendelea. Sisi kama wakenya tunafaa tupende watalii ambao wametutembelea na kuhakikisha usalama.

Tunaona profesa Martha Koome ambaye amebeba Bibilia katika kipindi chake cha kuapishwa kuwa mkuu wa mawakili na korti za Kenya.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu. Kila mmoja wao anafanya juu chini ili wapate ushindi. Tunapata wapendwa au wafuasi wao wakichungulia kwa makini kinachoendelea uwanjani.

Huyu ni profesa Martha koome ambaye amesimamia majaji wote humu nchini. Ikiwa unataka kuwa msomi basi ningependa usome ukuwe kama huyu mama ambaye amesoma zaidi ya wale majaji wote katika nchi hii. Ametambulika na rais wetu William Ruto.

Hawa wanasherekea ushindi, wamecheza hadi wakashinda, wamepewa tuzo ambalo ni kikombe. Kikombe hiki watarudisha ikiwa wataanguka katika mchezo unaofuata. Tunapaswa kuwasaidia wachezaji hawa kupata kila kitu wanachohitaji kufanya zoezi hili wasinyang'anywe kikombe.

Kuna wachezaji ambao wanang'ang'ania ushindi. Kila mchezaji ana nambari ya kujitambulisha. Ya kwanza tunaona nambari tatu, nambari nne, nambari kumi na nambari nane.

Kuna watu aina tatu, wahudumiwa, wahudumu na polisi ambaye anahakikisha kuwa kuna usalama wa kutosha. Ni kama kuna sherehe ambayo inaendelea.

Wachezaji hawa wa mpira wa kandanda wamo katika uwanja wakiendelea na pilka pilka zao za kutafuta ushindi, wapendwa wao ambao ni wengi sana, wamo kando ya uwanja wakiangalia kwa makini kinachoendelea katika uwanja wenyewe. Sisi tunafaa tupata uzima kwa kufanya zoezi kila uchao.

Katika kituo cha kupea wananchi wa Kenya huduma, tunaona shughuli mbalimbali. Tunaona wateja ambao wanaangalia jinsi vitu vinavyopangwa. Mmoja amesimama huku akiangalia. Wateja wamepewa viti kuhakikisha kuwa wanaheshimiwa katika nchi letu hili.

Wachezaji hawa ni wasichana wanaocheza mpira wa kikapu wanafuraha sana na wanatia bidii katika pilka pilka zao za kupata ushindi. Sisi kama wakenya tunafaa tuwahimize wale walio na talanta ya mpira wa kikapu kutoka nje na kufanya yanayofaa kwamba chochote wanaoitaji.

Ni kipindi cha korona, katika kituo cha kupea wananchi huduma, kila mmoja amevaa barakoa. Tunapata mhudumu na mhudumiwa wote wamevaa barakoa. Kuhakikishiwa usalama na kuhakikishiwa kuwa hawajapata ugonjwa wowote, kuna dawa ya kupaka mkono kabla ya kuhudumiwa.

Haikosi huyu mchezaji amevunjika mguu. Ni kama ameumia sana. Amevaa nguo ya kucheza. Kuna wale ambao wanakuja kumsaidia. Wengine wamekaa chini wametulia wakiangalia ni nini kinaendelea. Sisi kama wananchi tunafaa tupende wachezaji wetu na kuhakikisha kuwa wanapata kila kitu ambacho wanahitaji.

Kuna James Orengo ambaye ni wakili hapa nchini Kenya pamoja na watu ambao wamemzingira. Wako katika kituo cha haki ambayo wanaongea kutokana na jambo la mjini humu.

Hivi ni vitambulisho ambavyo hutambulisha mtu kuwa mwananchi wa Kenya. Vimepangwa katika kikundi kutokana na maeneo ya watu. Unapotaka kuchukua kitambulisho, utaenda katika kituo cha kupata huduma.

Katika kituo cha kusaidia wananchi wa Kenya kupata huduma, tunapata wafanyikazi wawili, mmoja mwanamke na mmoja mwanamume. Mwanamke huyu anaangalia kwa makini fomu ambayo anahitaji kujaza ili apate huduma kamili.

Mchezaji huyu ambaye yumo upande wa kulia anacheka, ni kama anangojea mpira kutoka juu, yumo uwanjani anacheza na wenzake, kuna wapendwa ambao wanaangalia kwa makini jinsi mchezo wa kandanda unaendelea.